Jengo la uwakala la magari aina ya HYUNDAI lenye nembo ya HYUNDAI juu ya mlango na bendera nyeupe, jengo limezungukwa na uzio wa chuma na pembeni kuna gari la njano lenye maandishi (LOS). Mandhari inaonyesha eneo la biashara lenye nyaya za umeme na miti ya kijani ikiwa ni sehemu ya mjini.

Kibanda cha soko kilichojaa bidhaa za mikono, zikiwemo shanga za aina mbalimbali, vikuku, mapambo ya kiutamaduni yaliotundikwa ukutani na kuonyeshwa mezani. Pia kuna vinyago, barakoa na sanamu ya kichwa cha pundamilia upande wa kulia, sakafu na vigae vyenye muundo wa kupendeza, na mtu mmoja akionekana kuchunguza bidhaa kwa makini. Hii ni taswira ya sanaa inayoonyesha utajiri wa tamaduni na ubunifu kwa wachongaji nchini.

Muuzaji sokoni akiwa amesimama karibu na ndoo kubwa zilizojaa vitunguu. Ndoo hizo za plastiki zimepangwa chini ya hema la muda lililotengenezwa kwa nguzo za mbao na turubai la njano. Muuzaji ameshika vitunguu mikononi, labda kwa ajili ya kumwonyesha mteja au kuvikagua. Hii ikiwa ni taswira ya soko la kawaida la bidhaa za kilimo inayoonyesha wingi wa mazao na muundo wa biashara za mijini.

Soko la wazi lenye meza zilizojaa mazao safi kama: pilipili hoho, nyanya, tango, vitunguu, viazi na baadhi ya mengine ya kilimo, kuna mifuko ya plastiki iliyo ning’inizwa kwa ajili ya wateja na watu kadhaa wanaonekana wakifanya manunuzi, ikiashiria shughuli nyingi na mahusiano ya moja kwa moja kati ya wauzaji na wanunuzi.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo kuna makreti yaliyojaa vitunguu, nyanya, karoti na mazao mengine ya chakula. Muuza mboga ameketi nyuma ya bidhaa zake akihudumia wateja huku mandhari inaonyesha soko la wazi lenye watu kadhaa wanao nunua au kuuza, rangi za mboga ni angavu zikionyesha ubora na mvuto wa bidhaa.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo wafanyabiashara wanauza nafaka kama mchele, maharage, na choroko; zilizowekwa kwenye magunia makubwa yaliyoandikwa majina ya bidhaa. Watu wanatembea na kufanya miamala, huku wachuuzi wengine wakiwa wamekaa nyuma ya meza zao au wamesimama. Miamvuli yenye rangi tofauti ambayo inatoa kivuli kwa bidhaa na wauzaji, ikionyesha mazingira ya soko ya mjini yenye uhai na muingiliano wa kijamii.

Soko la wazi lenye wauzaji mbalimbali wa mazao safi kama: nyanya, kabichi, na vitunguu. Mazao hayo yamepangwa kwenye makasha ya mbao na vikapu na wauzaji wamekaa chini ya miavuli au mabanda ya muda. Rangi za mazao na shughuli za watu sokoni huonyesha uhai na harakati za kiuchumi za kila siku.

Muuzaji akipanga nyanya kwenye meza kubwa ya mbao katika soko la wazi, huku akiziweka kwenye mfuko wa plastiki kwaajili ya mteja. Nyanya zimejaa kwenye vibakuli na meza na kuna watu wengine ambao wanaonekana wakifanya shughuli zao sokoni. Mazingira haya yanaonesha soko ya mjini, au mtaa; ambapo wakulima huleta mazao yao moja kwa moja kwa walaji.

Soko la wazi la mjini ambapo ndizi mahindi mboga na vitunguu vimepangwa moja kwa moja ardhini, kwa ajili ya kuuzwa watu kadhaa wapo sokoni wengine akiwa amesimama na wengine wamekaa chini ya anga ninasema wake ikionyesha kuwa ni mchana wa jua. Hii ni taswira halisi ya soko la wakulima au soko la jamii ambapo bidhaa za kilimo kuuzwa moja kwa moja kutoka kwa wakulima hadi kwa wanunuzi.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi, ambapo kuna karoti, ndizi na mazao mengine ya chakula yaliyopangwa kwa makreti na meza. Wauzaji na wateja wanashughulika kwa karibu na nyuma kuna nguzo zinazoning'inizwa zikionyesha kuwa soko hili linauza bidhaa mbalimbali. Mandhari inaonyesha mazingira ya kijamii yenye rangi, harakati na muingiliano wa moja kwa moja wa wanunuzi na wauzaji.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi za biashara ya mboga kuna ndoo na market yaliyojaa viazi vikuu karoti na nyanya ambapo muuuza bidhaa anaonekana akipanga mazao yake huku watu wengine wakiwa wamesimama au wamekaa karibu wakiwa wateja au wauzaji wengine. Mazingira haya yanaonyesha mchanganyiko wa biashara ya rejareja mwingiliano wakijamii na upatikanaji wa chakula safi.

Soko la wazi kwenye shughuli nyingi ambapo muuzaji anamkabidhi mteja mfuko wa plastiki iliyojaa mazao, meza ya muuzaji imejaa mboga na matunda safi kama nyanya mayai na majani ya mboga chini ya bar la plastiki linaloweka kwenye mti, ambao hii ni mfano halisi ya masoko ya jamii yanayochangia uchumi wa ndani na upatikanaji wa chakula safi.

Mandhari ya soko lenye msongamano wa watu na safu za matunda mbalimbali yaliyopangwa tayari kwa kuuzwa. Matunda yanayoonekana kwa wazi ni ndizi zilizopangwa kwa mafungu, maembe, mananasi na mengine ya rangi tofauti. Mtu mmoja anaonekana akipanga mafungu ya ndizi huku watu wengine wakiwa nyuma wakihudhuria shughuli za sokoni. Rangi za matunda ni angavu na zenye mvuto zikionesha wingi na utofauti wa mazao yanayopatikana sokoni.

Soko la wazi lenye meza ya muuzaji iliyojaa mazao safi kama ndizi ,nyanya pilipili hoho ,vitunguu na matango muuzaji aliyevaa fulana ya njano na abroni nyekundu anaonekana akipanga bidhaa zake kwa uangalifu huku vikapu vya mazao vikiwa sehemu ya kuvutia na mpangilio wa soko.

Meza ya soko yenye matunda rundo na mboga safi zilizopangwa kwa mvuto wa rangi, kuna ndizi zinazoning'inia juu na vikapu au masanduku vilivojaa machungwa, maparachichi, vitunguu na mazao mengine mpangilio wa bidhaa niwakuvutia unaoonyesha mazingira ya soko la wazi ambapo wakulima au wauzaji huleta mazao moja kwa moja kwa wateja.

Soko la wazi ambapo muuzaji na mteja wamesimama mbele ya banda la kuuzia mazao, banda hilo linaonyesha matunda na mboga mbalimbali kama ndizi mboga za majani viazi na mazao mengine, mmoja amevaa shati jeupe na anashika kifurushi cha mboga kwenye mfuko huku mwingine amevaa nyekundu, hii ni taswira ya soko la wakulima linalouza mazao ya chakula moja kwa moja kutoka shambani.

Sokola wazi lenye meza zilizojaa matunda na mbogamboga mbalimbali kama: ndizi, maembe, parachichi, viazi na bidhaa zingine za kilimo; watu kadhaa wakionekana kununua au kuzungumza ishara ya shughuli ya biashara, hii ni taswira ya soko la jiji au mtaa ambalo linatoa furusa kwa wakulima kuuza mazao ya moja kwa moja kwa wanunuaji bila kupitia kwa madalali.

Soko la wazi lenye pirika pirika nyingi ambapo watu wanashughulika kununua na kuuza matunda na mboga mbalimbali kuna meza na mikeka iliyojaa ndizi, maembe, mapapai na mboga miamvuli ya samawati hutoa kivuli kwa wauzaji na mazingira yanaonyesha biashara ya moja kwa moja kati ya wakulima na wanunuzi.